Dawati la habari katika kituo cha Huduma Kenya. Kuna wafanyakazi wa Huduma Kenya wakiwahudumia wateja, huku mmoja akiwa ameketi kwenye kompyuta na mwingine akisimama karibu na dawati.

Kituo cha huduma nchini Kenya ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali katika sehemu moja. Kuna wafanyikazi wa Huduma Kenya wakiwasaidia wateja huku mmoja wa wateja akitumia kompyuta ndogo.

Kituo kinachotoa huduma za umma, ambapo mwanamke aliyevaa barakoa na shati la rangi nyeusi na skafu nyekundu, anakaa akishughulikia na nyaraka. Mbele yake mwanamke mwingine ameketi akionekana kupokea huduma.

Mchezo wa mpira wa kikapu wa tatu kwa tatu, huku wachezaji wawili wa kike wakiwa katikati ya mchezo kwenye uwanja wa nje. Mmoja amevaa jezi nyeupe na buluu, anajaribu kuzuia mchezaji mwingine aliyevaa jezi ya kijani na nyekundu, ambaye anashikilia mpira wa kikapu wa buluu na njano.

Mwanariadha akifanya kuruka mrefu au kuruka mara tatu kwenye uwanja wa riadha. Anaonekana akitua kwenye shimo la mchanga na mchanga ukitawanyika hewani kutokana na nguvu ya kutua kwake.

Kituo cha huduma za serikali nchini Kenya. Watu wanaosubiri au wanaopokea huduma mbalimbali za serikali, kama vile usajili wa vitambulisho vya kitaifa na huduma zingine za serikali, zilizoratibiwa kwa ufanisi.

Kundi la watu, wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika mahali fulani, pengine kwenye tukio au sherehe. Wengi wao wanaonekana kushangilia au kutazama kitu fulani mbele yao, huku wengine wakiwa wamevalia fulana za kijani zenye maandishi.

Mwanamke aliyevalia kofia nyekundu na shati la polo lenye rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Anaonekana akimwangalia mwanaume na karatasi. Mwanaume huyo amevalia shati jeupe lenye nembo ya huduma na ana glavu nyeupe mkononi mwake. Anashughulikia karatasi kadhaa zilizowekwa kwenye counter .

Timu ya wasichana ya mpira wa miguu, wakiwa wamevalia jezi, wamejipanga kwenye uwanja wa nyasi. Baadhi yao wamesimama na wengine wamepiga magoti mbele, huku mmoja akiwa amevaa jezi yenye rangi tofauti.

Kundi la watu wengi, wakiwa wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu na kijani, wakishangilia au kutazama tukio fulani, pengine la michezo katika uwanja au eneo la wazi.

Kundi la watu wakiwemo maafisa wa mahakama na wengine wenye suti wamesimama mbele ya jukwaa na mabango yenye nembo za Kenya. Wengi wao wanashikilia ripoti au vitabu na tukio hilo linaonekana kuwa uzinduzi au uwasilishaji wa ripoti ya hali ya mahakama.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi ya manjano na nyeusi wakisherehekea au wakitembea uwanjani. Kuna watazamaji wengi kwenye viti vya uwanja nyuma yao.

Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanaume wameketi kwenye meza ya mbao wakijaza fomu au kuandika. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya nje au chini ya makaazi rahisi na karatasi, kalamu na vifaa vingine vya ofisi viko mezani.

Watu watatu, wawili wakiwa wanawake na mmoja mwanaume. Mwanamke mmoja anaonekana akiapishwa kutumia bibilia ili aweze kupata kiti cha ofisi. Kuna bendera za Kenya zinazo onekana nyuma yao.

Kituo cha huduma nchini Kenya, ambapo wananchi wanapokea huduma mbalimbali za serikali. Watu wengi wamekaa na kusubiri huduma, huku wafanyakazi wakiwasaidia wateja kwenye kaunta.

Kundi la mashabiki wa klabu ya soka ya Kenya Gor Mahia, wakikusanyika nje karibu na moto unaowaka. Baadhi yao wanashikilia ngoma zenye nembo za klabu na matawi mbalimbali ya mashabiki.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea, ambapo wachezaji wawili wa kiume wanashindani mpira. Mmoja amevalia jezi yenye nambari tano na maandishi KPA, huku mwingine akiwa amevalia jezi ya kijivu yenye namba nane.

Mbio za riadha za wanaume. Wanariadha kadhaa wanakimbia kwenye uwanja wa riadha, wengine wakiwa wamevalia jezi zinazofanana, huku watazamaji wakiwa wamekaa kwenye viti vya uwanja.

Watu kadhaa waliokusanyika nje wakishiriki katika shughuli fulani ya kiutawala au ya kibiashara. Wanaume wawili wako mbele wamekaa kwenye meza ya mbao na wanaandika kwenye karatasi. Mmoja wao ana kofia na ndevu. Mwanamke mmoja anaonekana amesimama nyuma yao na wengine wamekaa kwenye viti vya plastiki.

Kituo cha huduma, mahali ambapo watu wanapata huduma mbalimbali za serikali kwa ufanisi. Kuna watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye kompyuta, huenda wakifanya shughuli mbalimbali za kielektroniki.

Kundi la watu waliokusanyika nje ya jengo lenye kuta za bati, wengine wakiwa wameketi kwenye meza ndefu ya mbao na wengine wamesimama. Wanaume wawili wamekaa mbele ya meza wakiandika kwenye karatasi, huku mwanamke mmoja mwenye nywele za blue akisimama karibu nao.

Kituo cha huduma Kenya, mahali ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali katika sehemu moja. Kunaonekana kuwa na shughuli nyingi, kukiwa na maafisa wa huduma wakiwahudumia wateja kwenye kaunta tofauti.

Mchezo wa mpira wa kikapu, wachezaji kadhaa wa kike, wawili wakiwa mstari wa mbele wakishiriki kikamilifu kwenye mchezo. Mmoja wao anaonekana akimiliki mpira huku mwingine akijiandaa kumkabili au kumpa msaada.

Mazingira ya nje yenye mimea mingi na miundo ya saruji na chuma, kuna bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi likipita juu ya mkondo mdogo wa maji yenye rangi ya udongo, bomba hilo lina valve ya bluu iliyowekwa juu yake.

Kundi la watu wakiwa katika kituo cha huduma, ambapo wanangojea kupokea huduma mbalimbali. Watu kadhaa wamejipanga kwenye meza ndefu ya kijani, huku baadhi wakiwa wamevalia barakoa na wengine wakiwa wamesimama nyuma yao.

Dawati la habari katika kituo cha Huduma Kenya, ikiwa na wafanyakazi wawili, mmoja akiwa amesimama na mwingine kuketi ndani ya dawati. Kuna ishara zinazowashiria huduma mbalimbali.

Mwanariadha aliyejitupa chini kwenye mchanga baada ya kuruka. Anaonekana akiwa amevaa mavazi ya michezo na namba ya mshiriki. Anatoa kwenye shimo kubwa la mchanga ambalo limetayarishwa kwa ajili ya kuruka mbali au kuruka mara tatu.

Wachezaji wawili wa soka uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue na nyeupe na mwingine amevaa jezi yenye milia ya rangi ya chungwa na nyeusi. Mchezaji aliyevaa jezi ya milia anaonekana akishangilia au akionyesha hisia kali wakati wa mchezo.

Kundi la mashabiki wa Kenya wakishangilia kwa shauku wakiwa wameshikilia bendera kubwa yenye nembo ya ngao na mikuki ya Kimaasai. Wengi wao wanaonekana wakiwa na furaha na msisimko baadhi yao wakiwa wameinua mikono yao juu na wengine wakifungua vinywa vyao kwa shangwe.

Mchezo wa soka ukiendelea ambapo wachezaji wawili wa kiume wanashindana kumiliki mpira uwanjani, mmoja amevaa jezi nyeupe na kifupi cheupe, huku mwingine amevaa jezi nyekundu na kifupi chekundu.

Kituo cha huduma za umma nchini Kenya. Eneo la mapokezi au la kusubiri likiwa na mabango yenye ujumbe kuhusu Huduma Kenya na huduma zake. Mwanamke mmoja anayefanya kazi katika kituo hicho anaonekana amesimama karibu na mlango.

Mkusanyiko mkubwa wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani, pengine kwenye mechi ya soka au mkutano wa hadhara. Mbele kuna mtu amevaa kofia ya kijani yenye maandishi KDF na ameshikilia kitu cha kijani chenye umbo la kikombe au ishara.

Kundi la mashabiki wa soka, wakiwemo wanaume na wanawake wakishangilia kwa shauku. Mwanamke ameshika bango refu la kijani lililoandikwa Gor Mahia, ikionyesha uungaji mkono wao kwa klabu ya soka hiyo.

Eneo la kusubiri ndani ni ya kituo cha Huduma Kenya, ambapo wananchi wanapata huduma mbalimbali za serikali. Kuna watu wanaosubiri na nyuma yao kuna kaunta mbalimbali za huduma, zilizo na mabango yanayoashiria huduma zinazotolewa.

Kundi la watu wanaonekana kuwa maafisa wa sheria au wafanyakazi wa mahakama wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye ishara. Jengo hilo linaonekana kuwa sehemu ya mahakama ya Kenya.

Wachezaji wa timu ya taifa ya raga ya Kenya pia inayojulikana kama Kenya Sevens, wakisherehekea kwa furaha baada ya kushinda taji. Wamevalia jezi nyekundu na kijani na wengine wameshikilia kombe lenye sanamu za tembo wawili wakipigana.

Mwanariadha wa kiume akifanya kuruka tatu au kuruka mbili ndani ya uwanja wa riadha. Yuko hewani akiruka kuelekea kwenye shimo la mchanga. Kuna watazamaji na waamuzi wengine waliokaa pembeni mwa uwanja.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia jezi za njano zenye nembo ya Tusker. Mmoja kati yao aliyevaa kofia nyeusi, anaonekana akishangilia kwa mikono iliyoinuliwa na mdomo wazi, akionyesha shauku kubwa.

Mchezo wa soka unaoendelea katika uwanja. Wachezaji wamevaa jezi za rangi ya kijani na chungwa huku mashabiki wakijaza viti vya uwanja ili kuweza kujionea mchezo na kuushangilia.

Shughuli zinazohusiana na mahakama ya Kenya katika maonyesho ya kibiashara ya kimataifa ya Nairobi. Inaonyesha watu mbalimbali wakishiriki katika maonyesho hayo ikiwemo wafanyikazi wa mahakama na wananchi.

Mashabiki wa soka, wengi wakiwa wamevaa jezi za buluu na nyeupe zenye milia, wakishangilia kwa shauku kwenye uwanja wa michezo. Wengi wameinua mikono yao juu na wanaonekana wenye furaha na hisia kali.

Mchezo wa soka ukiendelea uwanjani. Wachezaji wawili wanaonekana wakiwania mpira, mmoja akiwa amevaa jezi ya buluu na nyeupe na mwingine amevaa jezi ya kijani. Mashabiki wanaonekana wamefurika kwenye viti vya uwanja, nyuma ya wachezaji.

Mchezo wa kandanda ukiendelea uwanjani, ambapo wachezaji wawili wa timu tofauti wanaonekana wakichuana kuwania mpira. Mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe na mwingine amevaa jezi ya manjano.

Vitambulisho vingi vya nchi ya Kenya, vilivyofungwa katika vifungu vidogo vidogo, pengine ili kutofautisha kati ya miaka au wakati ambapo watu walikuja kujisajilisha kwa vitambulisho hivyo.

Watu wakiwa ndani ya Huduma centre , kitu kinachotoa huduma mbali mbali za serikali nchini Kenya. Mwanamke mmoja, anayefanana na afisa wa huduma kutokana na sare yake, anazungumza na watu walioketi.

Watu kadhaa, wengi wao ni wanaume wakiwa wamevalia majoho meusi ya kisheria, jambo linaloashiria kuwa ni majaji au wanasheria. Wengine wanaonekana wamesimama mbele ya meza, huku wengine wakiwa wameketi nyuma kidogo.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Watu kadhaa ikiwemo wafanyakazi wa Huduma Kenya, wanaonekana wakiwa wamesimama, huku mmoja wao akiwa ameketi akitumia kompyuta yake.

Kituo cha huduma za serikali kinachoruhusu wananchi kupata huduma mbalimbali, kwa urahisi katika eneo moja. Kuna mwingiliano kati ya wafanyakazi wa huduma na wananchi wanaotafuta huduma, kama inavyo onekana kutoka kwa watu walioketi na kusimama karibu na kaunta kwenye kompyuta.

Uwanja wa riadha. Wanariadha wamejipanga kwenye uwanja huo ili kushiriki katika mbio. Mashabiki wengi wanaonekana wakiwa wameketi kwenye ukumbi, ili kushangilia wanariadha wao.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamevaa jezi nyeupe na nyekundu zenye maandishi. Wanaonekana wamesimama pamoja uwanjani, kuashiria kuwa ni wa timu moja.

Wachezaji wa kike wa mpira wa kikapu. Waliovalia sare zinazofanana. Wengine wakiwa wameketi kwenye benchi na mmoja amesimama wakionekana kuwa katika mchezo au mazoezi.

Umati wa watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana nyekundu na nyeusi, wakiwa wameketi kwenye viti vya uwanja au ukumbi, wakionekana kushuhudia tukio fulani. Mwanamke mmoja amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya Airways na sketi yenye maua.

Kundi la watu wakibeba bango kubwa lenye ujumbe kuhusu upatanishi ulioambatanishwa na mahakama. Linaeleza kuwa huu ni utaratibu mbadala wa kufwata migogoro na kwamba umeagizwa chini ya kifungu cha mia moja hamsini na tisa cha katiba ya Kenya.

Kundi la mashabiki wa klabu ya soka, wengi wao wakiwa wamevaa jezi za kijani, wakikimbia kando ya basi lililopambwa kwa rangi na nembo. Baadhi ya watu pia wako juu ya basi hilo.

Kundi la mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe, wakishangilia uwanjani. Kuna mwanamume aliyeshikilia bango lenye maandishi, sasa tunahitaji Man city.

Watu watatu wenye furaha, wawili wakiwa wamejipaka rangi za bendera ya Kenya usoni na mmoja akiwa amevaa kofia na miwani ya jua. Wote wamevalia fulana nyekundu na mmoja amevaa fulana nyeupe.

Kituo cha Huduma Center nchini Kenya ambacho ni sehemu moja ya kupata huduma mbalimbali za serikali. Ndani Kuna kaunta za huduma mbalimbali zinazotolewa kwa wananchi. Watu wanaonekana wakihudumiwa na maafisa na wengine wanasubiri zamu zao.

Kituo cha Huduma Kenya ambacho kinatoa huduma za serikali mbalimbali chini ya paa moja. Kuna wafanyikazi wanaohudumia wateja kwenye kaunta tofauti zikionyesha huduma zinazotolewa hapa.

Kundi la watu wakiwa wamekaa katika eneo linaloonekana kuwa kituo cha Huduma, wakisikiliza mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Baadhi ya watu walioketi, wamevaa skafu nyekundu na viti vimepangwa kwa safu, vikionyesha mpangilio wa kawaida wa chumba cha kusubiri.

Watu wakiwa wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma katika kituo kinachoonekana kuwa cha Huduma Kenya, ambapo huduma za serikali hutolewa. Mwanamke mmoja amesimama mbele, akionekana kutoa maelezo au kusaidia wateja.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe wakishangilia katika uwanja wa michezo labda wakati wa mechi ya kandanda. Katikati ya umati kuna mwanaume mmoja aliyepakwa rangi ya kijani na nyeupe mwilini akiwa amevaa kaptula nyeupe na akiwa amebeba bango.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea, ambapo mchezaji wa kike aliyevalia jezi ya buluu yenye nambari tano, anarusha mpira kuelekea kikapu, huku mwingine akijaribu kumzuia.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta mezani labda darasani au maabara ya kompyuta. Mmoja anatumia kipanya huku mwingine akimtazama yeye na skrini ya kompyuta.

Watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri huduma katika ofisi ya uhamiaji au idara nyingine ya serikali, huku afisa mmoja akiwa amesimama na kuangalia. Wengine wamekaa wakisubiri zamu zao.

Ofisi ya Huduma za Uhamiaji nchini Kenya ikiwezekana kuwa idara ya pasipoti au huduma zinazo husiana na uhamiaji. Watu wengi wamekaa wakisubiri huduma huku wengine wakiwa wamesimama kwenye kaunta zinazohudumia.

Umati wa mashabiki wa raga wa Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyekundu na kijani wakishangilia kwenye uwanja wa michezo. Baadhi yao wanashikilia bendera za Kenya na mabango yenye nembo yanaonekana.

Mechi ya mpira wa miguu ambapo mchezaji aliyevalia jezi nyekundu anaonekana akimiliki mpira huku akizungukwa na wachezaji wa timu pinzani waliovalia jezi za jano na buluu.

Watu waliopanga foleni ndani ya jengo, labda benki au ofisi ya serikali, wakisubiri huduma nyuma ya kaunta ya mbao iliyong'aa. Kuna kizuizi kinachotenganisha wateja na eneo la huduma na karatasi zimeachwa juu ya kaunta.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe la maabara na barakoa anaonekana akichukua alama za vidole za mwanamke aliyesimama kando yake huku pia akiwa amevalia barakoa.

Mwanaume aliyeketi kwenye kaunta, anaonekana kuwa mfanyakazi wa huduma kwa wateja au afisa anayeshughulikia karatasi. Anaonekana akifanya kazi na nyaraka na kompyuta. Kuna mwanaume mwingine nyuma yake, akishughulikia na masanduku yaliyojaa karatasi.

Mkusanyiko wa watu, wengi wao wakiwa wamekaa chini ya hema kubwa. Watu kadhaa wamejipanga foleni au wanasubiri kuhudumiwa kwenye meza zilizo chini ya hema, huku wengine wakiwa wamesimama jirani. Baadhi ya watu wamevaa barakoa.

Umati mkubwa wa watu wakiwa katika uwanja wa michezo au mkutano mkubwa, wengine wakiwa wameinua mikono yao wakionyesha shauku au kuunga mkono jambo fulani. Wanaonekana wakiwa kwenye jukwaa la watazamaji na kuna watu wengine juu kwenye majukwaa ya juu.

Wachezaji wa mpira wakisherehekea kwa furaha baada ya kushinda taji la ligi. Wanaonekana wakiwa wamevalia jezi za timu yao na medali shingoni zikionyesha mafanikio yao kama mabingwa.

Kundi la watu wakiwa nje wengine wameketi na wengine wamesimama. Mwanamke mmoja ameketi akijaza karatasi huku wengine wakimzunguka na kuangalia fomu zao au kuzijaza.

Skrini ya kompyuta inayoonyesha tovuti ya kampuni ya maji ikiwa na fomu ya ombi la muunganisho mpya. Fomu hiyo inahitaji taarifa kama jina la muombaji, nambari ya kitambulisho na vitu zingine kadhalika.

Mazingira ya ndani ya ofisi yenye kaunta za huduma na viti vya kusubiri. Maafisa kadhaa waliovalia sare za huduma Kenya, wanaonekana wakishirikiana na wateja. Mmoja wa kike anaonekana akizungumza na kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia suti, labda wakifanya ukaguzi au ziara rasmi.

Watu kadhaa waliovaa sare zinazofanana zenye nembo ya Huduma Kenya wakiwa wameketi mbele ya kompyuta. Wako katika ofisi iliyopangwa yenye kompyuta na vifaa vingine vya ofisi ikionyesha mazingira ya kazi ya kisasa.

Wachezaji kadhaa wa mpira wa kikapu wanaonekana uwanjani, wakiwemo wanawake wawili waliovalia jezi nyeupe na mmoja aliyevalia jezi ya blue , ambaye anaonekana akishika mpira. Unafanyika ndani ya ukumbi wa mpira wa kikapu, kwenye uwanja wenye sakafu ya mbao.

Jengo la Huduma Center, ambalo lina nembo na neno Huduma Kenya juu ya mlango wa kuingia. Kundi la watu wanaonekana kuwa wafanyakazi, au watumishi wa umma, wamesimama mbele ya jengo hilo.

Eneo la ujenzi au maendeleo likiwa na mashine nzito ya kuchimba yenye chapa ya Hyundai. Karibu nayo kuna rundo la mchanga au changarawe na mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa chini.

Kituo cha Huduma Kenya kuna watu watatu, wawili wakiwa wameketi ndani ya kaunta wakionyesha ni wafanyakazi wa kituo hicho. Mmoja anaonekana akimhudumia mteja aliyeketi nje ya kaunta.

Posta kuu ya Nairobi. Mbele ya jengo kuna pikipiki kadhaa zilizosimama, ikiwemo moja yenye sanduku la kubebea mizigo la posta na mpanda pikipiki aliyevaa kofia ya chuma ya manjano.

Umati mkubwa wa watu, wengi wao wakiwa wameinua mikono yao juu wakishangilia au kusherehekea kwa shauku. Baadhi yao wanaonekana wakiwa wameshikilia bendera au vitambaa vyenye rangi zinazofanana na bendera ya Kenya.